Hii ni kompyuta ya mizani iliyo na skrini nyeusi, kibodi na kipanya. Kipanya kimeunganishwa na kebo na kimewekwa juu ya pedi ya kipanya yenye rangi ya kahawia. Headset imening'inia kwenye upande wa juu wa skrini . Nyuma ya kompyuta kuna dirisha lenye pao za usalama zenye rangi ya kijani.

Hiki ni kitabu cha longhorn computer science learner's book cha darasa la saba, kinaendana na mtaala wa Kenya wa kulingana na uhamiri ndio inayoitwa kwa sasa hivi ,CBC .

Mwanaume huyu anazungumza kwenye jukuwa la mahadhara katika mkutano wa Kisee Conference. Mandhari ya nyuma yanaonyesha bango, nembo za mashirika mbalimbali kama vile KICD na Doctors of hearing zinaonekana kwenye bango. Mwanaume huyu amevaa suti ya blu na beji ya maua meupe kwenye koti lake na anaonekana akitumia microfoni.

Mtu huyu ameketi kwenye benchi la kuinua visitu ndani ya ukumbi wa mazoezi. Hii inaashiria umuhimu wa elimu kuhusu afya na mazoezi ya viungo, ambayo ni sehemu Ya maisha Yenya afya na inaweza kufundiswa shuleni au kupitia programu ya elimu ya jamii .

Hii ni shughuli ya nje ambayo inaweza kuhusishwa na elimu hasaa katika nyanja ya elimu ya viungo au michezo shuleni. Kuna kundi la watu ambao ni wanafunzi au washiriki baadhi yao wakiwa wamevaa sare zinazofanana za rangi ya buluu akishikiri katika shughuli inaoyoonekana kuwa ya kimwili au ya mafunzo.

Hili ni darasa lenye viti na meza za mbao zilizopangwa. Meza hizo zinaonyesha dalili za kuchakaa na kuna kitabu kimoja kilichowekwa juu ya moja ya meza hizo. Ukutani nyuma kuna bango la rangi nyekundu lenye picha au michoro fulani. Sakafu inaonekana kuwa na vumbi na uchafu.

Hivi ni vitabu vikiwa vimepangwa mahali juu mengine ndani ya kabati. Kitabu kilicho juu kabisa kina jalada la rangi waridi na kina jina la mwandishi John Habwe upande wa kushoto. Kinaonekana kuwa kitabu cha kiswahili kutokana na lugha inayoonekana kwenye jalada.

zingira haya ni ya darasa na vifaa vya kufundishia. Kuna chati za alfabeti na erufi kubwa na ndogo ambazo ni muhimu kwa kufundisha kusoma na kuandika kwa wanafunzi wachanga , pia kuna ubao mweipe mwenye maandishi yanayoonekana na majina kadhaa ambayo yanaweza kuwa mifano ya majini au Maneno yanayotumika kufundishia.

Hawa ni wachezaji wa soka wenye ulemavu wa miguu wakiwa uwanjani, wawili wao wanaonekana wakipiga mpira kwa miguu huku wakitumia magogo kujitegemea. Mwanamume mwingine anaonekana akitabasamu akifuatilia mchezo

Hii ni karatasi ya mazoezi ya hisabati inayotumika katika elimu ya msingi, hasa kwa wanafunzi wa madarasa ya nchini. Karatasi hii ina maswali ya kujumuisha, kujumlisha na kutoa, ikiwa ni sehemu muhimu ya kujifunza stadi za msingi za hisabati. Inaonekana kuwa ni zana ya kufundisha inayowezesha wanafunzi kufanya mazoezi ya vitendo na kuelewa dhana za namba.

Hapa tunaona ni kitabu cha pengine darasa la tano au la nne kinacho onyesha ukurasa wa mia moja sabini ambapo pengine utumiwa na wanafunzi kufanya kazi yao ya ziada au na mwalimu kuwapa wanafunzi kazi ya kufanya.

Hawa ni wanariadha, mmoja wao akiwa amevaa jezi yenye neno 'Kenya'.Michezo ni sehemu muhimu ya elimu ya kimwili na afya, ikikuza ustawi wa kimwili na kiakili wa wanafunzi. Kushiriki katika michezo hufundisha ujuzi muhimu kama vile ushirikiano , uongozi ,nidhamu na uvumilivu ambayo ni muhimu kwa maisha na masomo.

Hizi ni rafu za kuhifadhia vitu ambazo zinaweza kutumika katika mazingira ya elimu kama vile maktaba, darasa au ofisi ya walimu. Rafu hizi zinaonekana kuwa na vitabu, faili za blue na labda vifaa vingine vya

Haya ni mahabara ya kompyuta ambayo ni muhimu kwa elimu ya kisasa hasa kwa kukuza ujuzi wa kidijitali na kompyuta. Mahabara kama hizi huwapa wanafunzi fursa ya kujifunza na kutumia teknolojia muhimu kwa masomo mbali mbali na maandalizi ya soko la ajira.

Haya ni mazingira ya darasa ambapo madawati na viti ni vifaa muhimu vinavyotumika katika mchakato wa kujifunza na kufundisha. Madawati haya ya zamani yanaweza kuwakilisha historia na mageuzi ya elimu yakikumbusha jinsi madarasa yalivyokuwa yamepangwa na vifaa vilivyotumika hapo awali. Madawati haya huibua kumbukumbu za utoto.

Jengo hli linaonekana kuwa shule au kituo cha elimu hawa kwa watoto wadogo kutokana na michoro ya wanyama ukutani ambayo inaweza kutumika kama nyenzo za kufundishia. Haya ni mazingira ya kujifunzia. Ambapo watoto hupata elimu ya msingi katika mazingira rafiki ya kuvutia.

Hili ni kundi la wanawake wanaoonekana wakiwa kwenye viti vya magurudumu, na wanashiriki katika mchezo wa mpira wa kikapu wa viti vya magurudumu. Hii hutumika kama nyezo ya elimu, kukuza uelewa na ujumuishaji wa watu wenye ulemavu. Inaweza kufundisha umuhimu wa kueka mazingira yanayoruhusu watu wote bila kubagua.

Hiki ni kituo cha kuskia cha Rechi chini ya shirika la watoto viziwi ya Kenya. Shirika hili linahusiana na elimu kwa sababu linajitahidi kuwezesha jamii la viziwi kupitia elimu, utetezi na msaada. KSDC inafanya kazi kuhakikisha watoto viziwi wanapata fursa sawa za elimu, huduma za afya na fursa zinginezo.

Hiki ni kitabu cha kiada kinachoitwa Junior English 2 new edition kitabu hiki ni nyanzo muhimu ya kujifunzia lugha ya kingereza kwa wanafunzi wa shule za msingi au sekondari ya chini kama inavyoashiria junior English na nambari mbili ambayo inaweza kuwakilisha kiwango au darasa la pili.

Hawa ni wanamichezo wa timu ya Kenya katika sherehe za ufungizi wa michezo ya walemavu ya Paris . Michezo ya walemavu inasisitiza umuimu wa elimu ya kimwili na michezo kama sehemu muhima ya maisha yenye afya na maendeleo kamili hata kwa watu wenye ulemavu.

Hili linaonekana kuwa darasa ambalo limewekwa kompyuta za wanafunzi kusomea au watu mbali mbali. Katika shule za kisasa tunapata nyingi wa shule hizi kuna kompyuta mbazo hutumiwa hata katika darasani mwalimu anawafunza watu kupitia kompyuta nao wanafunzi wanazitumia kuboresha kupitia elimu yao.

Hili ni rundo la vitabu ambavyo ni nyanza muhimu katika elimu. Vitabu hivi vinaweza kuwa vya masomo mbalimbali kama vile kiswahili, hesabati, sayansi au masomo ya dini katika nyanza za elimu kama vile vitabu vya maswali ya marudio au za darasa la nne.